Eneo kubwa la kituo cha umeme inaonekana ikiwa na nguzo nyingi ya chuma na nyaya za umeme zinazopitisha nishati. Chini kuna ua wa waya unaozunguka eneo hilo na ardhi inaonekana kuwa na mchanga au changarawe. Anga ni samawati, ikionyesha hali ya hewa tulivu na jua.

Transfoma kubwa ya umeme katika kituo cha kupoza au kusambaza umeme. Vifaa vingine vya umeme na miundo ya chuma vinavyohusiana na usambazaji wa umeme zinaonekana nyuma. Kituo hiki kiko nje chini ya angaa yenye mawingu midogo.

Daraja reefu lenye nguzo za taa linaelekea kwenye jengo kubwa la manjano kando ya maji. Upande wa kushoto, kuna miundo mbinu ya viwanda, inayopakana na bahari. Anga ni tulivu na inaonyesha usiku unakaribia.

Miundo mingi ya nyaya zao umeme na mawasiliano inaonekana ikiwa imefungwa pamoja ikipanda angani. Jua linaangazia upande mmoja, ikiunda miale ya nuru inayopita katikati ya nyaya. Muundo huu tata unaonyesha miundo mbinu ya mawasiliano na umeme.

Transformer kubwa ya umeme imewekwa imara kwenye nguso mbili za mbao ikionyesha miundo mbinu muhimu ya usambazaji wa nishati waya nyingi huunganishwa kwenye transformer zikiekelea kutoa umeme kwa eneo jirani chini mimea na miti michache inaonekana ikionyesha mazingira ya vijijini ambapo umeme unahitajika.

Uwanja wa umeme unaonekana wazi ukiwa na miundombinu mikubwa ya transfoma na nyaya. Wafanyakazi kadhaa wamevaa nguo za usalama, wanashughulika na vifaa. Hii ni kituo muhimu cha kusabaza umeme kikihakikisha upatikanaji wa nishati katika eneo hilo.

Uwanja mkubwa wenye nguzo ndefu za umeme na waya nyingi, unaonekana kwenye picha. Miundo mingi ya chuma na vifaa vya umeme, vimepangwa kwa utaratibu, ikiashiria kituo cha kusambaza umeme. Uzio umetengenezwa kuzunguka eneo hilo, kuashiria usalama wa miundo mbinu pia umuhimu.

Huu ni mbradi mkubwa wa miundo mbinu ya umeme. labda kitu cha kusambaza umeme, unacho jimuisha transforma kubwa na nguzo za chuma zenye nyaya nyingi za umeme. Eneo lote limejengwa kwa uangalifu na linaonekana la ki sasa. Ni wazi kuwa hapa ndipo umeme unachakatwa na kusambazwa kwa matumizi mbalimbali ikiashiria maendeleo ya nchi.

Umeme wa maji mkubwa wa umeme umewekwa juu ya nguzo mbili za mbao, na waya nyigi za umeme zimeunganishwa. Anga la samawati na mawingu meupe, yanaonekana nyuma, na mimea ya kijani inakua chini. Huu unaonekana kua mfumo wa usambazaji wa umeme.

Twiga anachungulia kutoka kwenye ua wa mbao akitoa ulimi wake mrefu kwa tabasamu la kipekee. Nyuma yake kuna mazingira ya msitu na twiga mwingine mdogo akionekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na jua.

Ndege maridadi anasimama akiwa na manyoa yenye rangi ya kijani kibichi na bluu iliyong'aa. Kichwa chake kina alama nyekundu na nyeusi zinazovutia zikiongeza uzuri wake. Mkia mrefu wa bluu unakamilisha muonekano wake wa kipekee ukisisitiza rangi zake nzuri.

Uoni wa anga unafunua jiji la nairobi Kenya likiwa limejaa majengo marefu ya miundo mingine hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu ikionyesha siku ya baridi au ya mvua mandhari ya jiji inafichua uzuri wa jengo jipya la bunge la kenya likiwa limetulia kati kati ya majengo mengine

Burudani la kitamaduni inafanyika jukwaani na wachezaji wanne wakiwa wamevalia mavazi ya asili. Watazamaji wengi wao wakiwa ni watoto, wanatazamia kwa makini mbele ya jukwaa. Mandhari ya nje yenye miti, linaonekana nyuma ya wachezaji, ikionyesha kuwa tukio inafanyika hewani wazi.

Simba jike amelala kwa utulivu juu ya kilima kidogo katika nika ilio wazi. Nyuma yake, mandhali ya juji ili njengo marefu naonekana hafifu. Ikionyesha wepo wa nyamakori karibu na makazi ya binadamu. Hali ya ewe naonekana kuwe ya mawingu au jioni. Ikitua picha hii isia nautulivu ya kipeke.

Kundi la watu wengi waliovalia sare za mawatani wamekusanyika nje, wakiwa na misumeno na mimea midogo. Wanaonekana wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti, wakionyesha jitihada zao katika kuhifadhi mazingira. Mazingira yanaonyesha jitihada za jamii za kufanya mazingira yawe ya kijani kibichi.

Wachezaji kadhaa, wenye mavazi ya kitamaduni na vibanda vya kienyeji wanatumbuiza jukwaani mbele ya hadhira, jukwaa lina mandhari ya nyekundu na matamasha ya kijani na viti vya hadhira. Ukionyesha ni ukumbi wa burudani. Baadhi ya watazamaji wanaonekana wakifurahia tamasha hilo.

Jengo kubwa la kihistoria lenye mnara mferu wa saa. Limesimama katikati ya mazingira ya kijani kibichi. Lipo karibu na barabara na maegesho ya magari, likionyesha usanifu wa kipekee. Mbingu zenye mawingu meupe zimetawala juu, zikikamilisha mandhari ya kuvutia.

Kasa wawili wameketi karibu na kingo za maji wakionekana kutafakari au kupumzika. Magamba yao yaliyochakaa yanatoa ushahidi wa maisha marefu na safari nyingi. Maji yanatoa mwangwi wa kasa hao, yakiongeza uzuri wa asili na mandhari.

Twiga watatu wanapatikana katika mazingira ya asili. Wakiwa wamezungukwa na miti mirefu. Mmoja wao amesimama katikati, akionyesha shingo yake refu na madoa yake ya kipekee. Wengine wawili wanaonekana kwa sehemu tu pembeni, inaashiria uwepo wa kundi.

Nyakati za asubuhi, tumbili mwenye manyoya ya kijivu na nyeupe shingoni ameketi karibu na shina la mti. Macho yake yenye yanaangalia mbali yakionyesha tahadhari na utulivu. Majani ya kijani kibichi na udongo wa msitu unaona mandhari ya asili ikionyesha mazingira yake ya kawaida.

Pundamilia wawili wamesimama katikati ya nyasi za kijani kibichi wakiwa wamejitokeza vizuri na milia yao nyeusi na nyeupe. Nyuma yao mandhari ya jiji la Nairobi, Kenya linaonekana wazi na majengo yake marefu yakichomoza angani. Utulivu wa wanyama ambao unatofautiana na shamrashamra za jiji ikizizitiza upekee wa hifadhi wa wanyamapori iliyokaribu na makazi ya mijini.

Mto mpana au ziwa, umetulia katikati ya mandhari ya asili, ukionyesha tafakari ya mawingu meupe, kwenye anga la samawati. Pwani zake zimefunikwa na mimea ya kijani kibichi na miti, ikionyesha mazingira yenye rutuba. Mwanga wa asili unaangazia maji, ukisisitiza utulivu na uzuri wa eneo hilo.

Kundi la pundamilia linanyuwa maji kutoka kwenye mto au kidimbwi zikiwa zimejipanga kwa mstari nyasi chache zinaonekana zikichomoza kutoka kwenye maji mandhari inaonekana kuwa ni nyika yenye nyasi fupi ikionyesha mazingira ya aili ya wanyama pori.

Mwanaume amesimama mbele ya kibanda cha jadi chenye paa la nyasi na kuta za udongo akiwa amefumbua mikono yake. Amesimama kwa kujiamini. Amevaa shati ya rangi ya kaki na suruali nyeupe. Nyuma yake kuna miti mirefu linayoashiria eneo la asili au la vijijini.

Mandhari ya asili inaonekana hapa. Kuna bwawa dogo lililozungukwa na mimea. Milima iliyo funikwa na miti mirefu inaonekana nyuma, ikionyesha eneo lenye uoto mwingi. Jua linaangaza eneo hilo, likileta mwanga juu ya maji na mimea.

Mto wenye maji machafu yanayotiririka kwa kasi unaonekana wazi ukipita karibu na makazi duni yaliyojengwa pembeni. Nyumba zimetengenezwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi na baadhi zikiwa hatarini kubomolewa kutokana na mto. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu ikionyesha uwezekano wa mvua.

wanyama wawili wa porini wamesimama kwenye nyasi ndefu. Myama mmoja anaonekana wazi mbele akiangalia moja kwa moja mbele huku wa pili akiwa nyuma kidogo. Nyuma yao kuna vichaka na miti inayoashiria mazingira ya asili labda mbuga au hifadhi la wanyama nchini Kenya.

Huu ni mradi wa kusafisha taka. Kuna kundi la watu waliovalia fulana ya kijani kibichi, wakikusanya taka kutoka katikati ya maji machafu. Nyuma yao kuna makazi yaliyojengwa kwa hali duni, yanayoashiria eneo lenye mazingira magumu na uchafuzi.

Chui mwenye madoa meusi na kahawia. Anatupa kinywa chake wazi akionyesha meno yake makali na ulimi . Anaonekana kuwa na hasira au kutoa onyo huku nywele zake za shingo zikionekana kusimama. Mandhari ya nyuma ni nyasi fupi za kijani kibichi, kuashiria mazingira yake ya asili.

Mwanamke anatabasamu amekaa kwenye blanketi ya pikiniki lenye miraba mirefu, akifurahia muda wake katika eneo lenye miti. Karibu naye kuna kikapu cha pikiniki na mbwa mdogo mwenye rangi ya nyeusi na nyeupe. Ni mandhari tulivu inayoashiria starehe na utulivu katika asili.

Simba jike amekaa juu ya mlima wa mawe. Akitazama mbali mbugani. Nyuma yake mandhari ya jiji la kisasa lenye majengo marefu ,inaonekana wazi likionyesha ukaribu wa wanyama pori, na maisha ya jiji. Hali ya hewa inaonekana kuwa wazi na jua .

Chui mwenye madoa meusi amejificha nyuma ya uzio wa chuma labda ndani ya hifadhi au bustani ya wanyama .Anaonekana akipumzika chini ya miti akichungulia mazingira yake. Uzio huu unaweza kuwa unamlinda au kumzuia asitoke eneo hilo.

Miamba miwili ya reli inaelekea mbali. Kuelekea jua linalozama au kuchomoza. Ikiwa katikati ya mandhari ya jiji lenye majengo marefu. Rangi za angani za mcheo na mawio zinazunguka jua ,zikitoa mwanga wa dhahabu, Unaoangazia njia ya reli na miti iliyo kando. Mchanganyiko huu wa chuma na asili huunda taswira ya utulivu na matumaini.

Mwanamke aliyevalia gauni ya kijani na kitambaa nyeupe juu yake, akitembea kando ya barabara yenye uchafu. Kando yake, kuna makazi duni yaliyojengwa na mabati na mazingira yaliyojaa takataka. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu.

Tembo wanacheza kwenye udongo mwekundu wengine wakijipaka matope huku wengine wamelala chini watazamaji wamesimama nyuma ya kamba wakishuhudia shughuli hio ya tembo huenda hii ni katika makaazi ya tembo ya chima nchini kenya

Uso wa simba mwenye manyoya ya dhahabu na macho makali anaonekana ametulia akitazama mbele kwa umakini rangi za kahawia na dhahabu zinajitokeza vizuri zikionyesha undani wa manyoya yake.

Virusi vingi vinatawanyika baada ya uharibifu vikiwa vimeachwa na tingatinga lililo simama karibu. Majengo yamebomolewa yanaonekana yakivuja na mabati na mbao yakionyesha athari kubwa ya ubomoaji. Eneo hilo linaonekana kuwa katika mchakato wa ujenzi upya au kusafisha baada ya tukio fulani.

Watu watatu waliovalia nguo za kitamaduni wanaonekana wakicheza, wawili kati yao ni wanawake waliovalia sketi nyeupe na vazi la nyekundu juu huku mwanaume moja akiwa ameketi katikati akipiga ngoma. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea na anga la wazi.

Huu ni mkaa wa mafuriko ambapo nyumba zote zio kwa mabati zimebomoka. Udongo mwingi wenye matope unaonekana kwote huku watu wachache wakijaribu kutoa uchafu, inaonyesha hadhari mbaya ya mafuriko katika makazi duni.

Watu wanane wanaonekana wakikusanya takataka na chupa za plastiki kutoka kwenye maji meusi yaliyojaa uchafu. Wote wamevaa fulana ya rangi ya kijani kibichi na baadhi yao wamevaa buti za magoti na zinazofunika magoti. Wanasimama mbele ya mlima mkubwa wa takataka na uchafu. Miale ya juu inaangazia kutoka upande wa kulia ikiangazia sura ya baadhi yao.

Tembo mdogo anakunywa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa huku mtu akimlisha. Tembo ana macho makubwa na anaonekana kunywa kwa hamu. Maji inatiririka kutoka kwenye kinywa chake. Asili inaonekana kuwa mimea au maji yenye giza. Hali hii inaweza kuwa katika hifadhi la wanyama au pote ya kulea tembo yatima.

Hii ni eneo kubwa la jaa lililojaa takataka za kila aina , zikiwemo, nguo, mifuko plastiki na vitu vingine vilivyotupwa. Udongo unaonekana kufunikwa kabisa na uchafu huku maandhari ikiwa chafu na isiyopendeza. Hali hii inaashiria uchafuzi mkubwa wa mazingira na huenda ikawa ni eneo la kutupia takataka la jiji.

Inaonekana kundi kubwa la tembo wakilisha katika savanna yenye nyasi ndefu za dhahabu na miti michache. Nyuma yao, mandhari inabadilika na kua jiji kubwa lenye majengo marefu, yakichorwa tofauti kati ya maisha porini na maendeleo ya mijini.

Kuna bwawa dogo lenye maji chebebu na mimea mingi ya majini inayoelea juu yake. Nyuma ya bwawa, kuna msitu mnene wenye miti mikubwa ya matawi yaliyokauka na mengine mabichi. Na gogo moja la mti limeanguka likivuka bwawa. Mandhari inaonekana ya asili na tulivu.

Hii ni jaa kubwa lenye rundo la takataka za aina mbalimbali zikiwemo nguo, plastiki na uchafu mwingine. Inaonekana kuna nafasi ndogo katikati ya marundo hayo, ikionyesha wingi wa takataka zilizotupwa. Mandhari ni chafu na isiyopendeza, ikitoa taswira ya uchafuzi wa mazingira. Ni eneo ambalo linaweza kuwa na harufu mbaya na vimelea vya magonjwa.

Eneo chafu na lenye maji machafu yanayotiririka katikati ya takataka na udongo. Kwenye kingo na mkondo wa maji, kuna rundo la takataka na uchafu. Nyuma, majengo yanaonekana yakiwa yamejengwa kwa mtindo duni. Inaonekana ni eneo la kazi duni.

Mlima yenye kupendeza iliyofunikwa na mimea ya kijani kibichi iko chini ya anga yenye mawingu ikionyesha mandhari pana na nzuri ya asili ,kuna mimea mirefu na mimea mifupi.

Mto wa maji wa kahawia yenye matope unapita katikati ya eneo lenye uharibifu. Kwenye kingo kuna majengo yasiyomalizika na mimea iliyoharibika, inaoenakana kama matokea ya mafuriko au mvua kubwa, na mazingira yameathirika sana. Nyumba chache zinaonekana kwa mbali.

Hii ni kundi ya watu, baadhi yao wakiwa wamevalia fulana ya kijani, wakivuka mto mdogo. Wengine wamebeba mifuko na inaonekana wanatekeleza shughuli ya nje, labda utafiti, utalii wa kimazingira au kazi ya uhifadhi. Mazingira ni ya msitu mdogo yenye miti na mimea mingi kando ya mto. Huu ni mfumo wa shughuli za kijamii au kikundi zinazofanya katika mazingira asili.

Uso wa simba jike ukiwa nyuma ya uzio wa wavu unaonekana. Macho yake ya rangi ya kahawia yanamulikwa moja kwa moja huku ulimi wake ukitokezea kidogo. Rangi ya kahawia nyepesi ya manyoya yake inafanana na udongo iliyo nyuma ya uzio. Simba huyu anaonekana akiwa ndani ya eneo lenye uzio.

Shacks zilizosongamana zikiwa zimejengwa mteremko wa kilima. Nyingi zikiwa na paa za mabati yenye kutu. Na kando kuna miti za kijani kibichi zingine zikionekana zikiwa juu ya mlima, kuonyesha makazi duni.

Onyesho la basi la city hoppa lenye rangi ya kijani na nyeupe, limesimama katikati ya umati wa watu wengi. Watu wanatembea na kusimama karibu na basi hilo. Wakionyesha shughuli nyingi za mijini. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo na miti, ikipendekeza eneo hili la mjini na lenye shughuli nyingi.

Basi la abiria lenye rangi ya samawati na manjano linaonekana likiwa limeegeshwa barabarani ,watu wanasubiri au wanapanda basi ishara ya usafiri wa umma katika eneo lenye shughuli nyingi ,nyuma ya basi kuna majengo marefu na miti ya minazi kuonyesha mazingira ya mjini.

Barabara kubwa yenye njia nyingi, inaonekana ikiwa na magari machache yanayopita. Upande mmoja wa barabara kuna basi la samawati, na ishara za barabarani zinaonekana wazi. Majani marefu na machache yanakuwa kando ya barabara, yakiongeza uzuri wa asili katika eneo hilo la mjini.

Watu kadhaa wamesimama karibu na basi la abiria lililopambwa kwa michoro mbali mbali. Baadhi yao wanaonekana wakipanda au kushuka huko wengine wakiwa wamesimama nje. Basi hilo lina maandishi kama chosen na senior .

Barabara iliyojaa watu na mabasi mawili ya rangi ya samawati, yakiwa yameegeshwa kando. Baadhi ya watu wamebeba mabango au ishara, kuashiria, mkusanyiko. Majengo marefu yanaonekana nyuma, nakupa mandhari, mwonekano wa jiji.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonesha watu wakitembea na magari kadhaa, ikiwemo mabasi ya abiria yaliyosimama. Baadhi ya watu wanaonekana wakitembea, na mabodaboda zikiwa kando yao. Majengo marefu yanaonekana nyuma, yakionyesha mazingira ya jiji.

Kunu basi la abiria au matatu lililopakwa rangi ya samawati na michoro yenye kuvutia nyuma. Upande wa kulia wa basi kuna picha kubwa ya mwanamke na namba ya usajili KDU 640K inaonekana wazi. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na basi hilo kuashiria mazingira ya jiji au kituo cha basi.

Huu unatoa taswira ya barabara kuu yenye msongamano wa magari na watu. Mabasi mengi na magari mengi yamejaa barabarani, uku watu wakitembea pembeni na katikati ya magari. Inaashiria shughuli nyingi za mjini na harakati zisizokoma.

Hii ni barabara kuu, yenye magari yanayopita, yakiwemo mabasi na magari madogo. Kuna daraja la juu linalopita juu ya barabara, likionyesha miundombinu ya kisasa. Miti na mimea iliyopandwa kando ya barabara, inaboresha mandhari.

Basi la rangi ya chungwa lenye jina Tawakal limeegeshwa kando ya chengo refu. Kuna watu na pikipiki karibu na gari hilo kuashiria shughuli za kawaida za mjini. Inaonekana kama basi la abiria lingine linataka kuondoka au limefika tu.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa watu. Magari na mabasi yanasubiria abiria. Mabasi yana rangi ya kijani, njano na samawati zikionyesha ni vyombo vya usafiri vya umma vinavyotumika nchini Kenya. Mwanamke mwingine amevaa kitenge ya rangi mbalimbali ikionyesha kitamaduni wa vazi la hapa.

Matazamio ya jiji yanaonekana wazi. Barabara kubwa yenye magari machache ikipita katikati. Njia ya barabara hiyo kuna dataja na wapita miguu ikitoa njia salama kwa watu kuvuka. Watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara wakionyesha shughuli za kila siku za jiji.

Matatu mbili nyeupe zilizopakiwa kando ya barabara enye majengo yanaonekana. Matatu ya mbele ina maandishi Mombasani na nyingine Beaverline . Kwa nyuma kuna maduka yenye mabongo yanayosomeka.

Gari ndogo la abiria ijulikanayo kama matatu nchini Kenya limesimama ikiwa na ishara ya longonot juu yake likionyesha ruti yake. Watu wanaonekana wakishuka na kupanda gari hilo au wakitembea karibu nalo, wakionyesha shughuli nyingi za kituo cha usafiri. Mazingira ya nyuma yanaonyesha majengo ya mji na shughuli ya kibiashara ikipendekeza eneo hili ni sehemu lenye msongamano na watu wa biashara.

Katika mazingira ya barabara yenye shughuli nyingi. Mwanaume amevaa shati ya samawati, na mistari meupe, anatembea kando ya shimo la maji lililojaa. Basi zinaonekana zikiwa zimeegeshwa, kando ya barabara. Ikionyesha usafiri wa umma, unatumika. Bango kubwa la matangazo linaonekana, likiwa limebandikwa kwenye basi. Lenye maandishi ya kiingereza, ikionyesha maisha ya mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari matatu na waenda kwa miguu ,ikionyesha msongamano wa magari mjini ,majengo na miti vipawa barabara upande zote huku anga la mchana likiwa wazi ,mandhari yanaashiria jiji lenye shughuli nyingi.

Mwanamke amesimama kando ya barabara akiwa amevalia koti la kijani kibichi na suruali inayofanana. Nyuma yake, barabara inaonekana yenye magari na majengo, kando yake, kuna kibanda kinachouza miwani ya jua na vitu vingine.

Basi ndogo linaonekana maarufu kama matatu, lenye rangi ya kijivu na samawati, likiwa limeegeshwa kando ya barabara nchini Kenya. Kwenye upande wake, kuna karatasi zenye orodha za bei za nauli au ratiba. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na basi hilo.

Hapa ni mjini penye shughuli nyingi. Magari kadhaa yakiwemo matatu, mabasi na pikipiki yanaonekana barabarani. Watu wanatembea kando ya barabara huku mandhari ya nyuma ikionyesha majengo marefu. Hali hii inaashiria muungano wa magari na shughuli za kawaida za jiji la Kenya.

Barabara kuu inaonekana yenye madaraja ya watembea kwa miguu ikionyesha miundo mbinu ya kisasa ya usafiri. Magari yanaonekana yakitembea kwenye barabara hiyo huku upande wa kushoto kukiwa na njia ya watembea kwa miguu. Mazingira ya mjini au viungani yanajitokeza. Na anga linaonekana kuwa na mawingu.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari na watu huku askari wa trafiki wakisimamia mtiririko wa magari. Mwanamke mmoja anaonekana akivuka barabara kwa uangalifu na majengo ya mjini yamezungukwa na miti mirefu. Hali hiiii inaonyesha msongamano wa kawaida wa jiji.

Basi la City Hoper lenye nambari 922 likiwa barabarani. Nyuma yake kuna basi lingine la samawati la abiria na upande wa kulia kuna watu wakitembea. Mandhari ina ashiria shughuli za kawaida mjini.

Magari yamesongamana barabarani katikati ya jiji huku mabasi na magari madogo yakisubiri barabara ifunguke watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara, wakiongeza uhai wa shughuli za jiji majengo marefu yanazunguka eneo hilo yakionyesha mazingira ya mjini yenye shughuli nyingi.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari ikiwemo matatu na mabasi kubwa la abiria yaliyopakiwa kando. Majengo ya zamani yenye ishara ya biashara yamejipanga kando ya barabara yakionyesha mazingira ya jiji. Watu wanatembea miongoni mwa magari wakionyesha msongamano wa magari na shughuli za biashara zinazoendelea.

Magari mawili ya abiria, yanayojulikana kama matatu, yakiwa yameegeshwa kando ya barabara yanaonekana. Matatu moja yenye maandishi mombasa ikionyesha njia yake na majengo kadhaa yenye mabango mbalimbali yanaonekana nyuma yao. Mazingira yanaashiria pilkapilka ya jiji.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonekana ikiwa na magari yakisafiri pande zote mbili. Kulia kuna bodaboda imesimama kando ya barabara ikionyesha uwepo wa usafiri wa pikipiki. Kwa mbali miti na upeo wa macho unatawaliwa na mawingu vinavyoonekana.

Matatu yenye rangi ya kijivu na maandishi ya team petition prominent imepaki kwenye barabara yeney shughuli nyingi. Watu kadhaa wakiwemo wanaume wawili waliovalia jinzi na kofia wanatembea mbele ya basi. Majengo marefu yaliyojaa maduka yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini au barabara kuu yenye msisimuko.

Huu ni mfano wa matatu ya kenya iliyorembwa kwa sana. Ikiwa na michoro ya kuvutia ya rangi ya njano na nyeusi. Imeegeshwa kando ya barabara, ikionyesha ubunifu wa usafiri wa umma nchini. Huenda inangoja abiria au ina washusha.

Gari iliyo beba behewa ya mafuta inapinduka karibu na barabarayenye magari mengi na watu. Huku reli ikionekana wazi upande wa kulia. Mandhari ya jiji yenye majengo na miti inaonekana kwa nyuma.

Hapa kuna kundi ya watu wakivuka barabara yenye shughuli nyingi. Mbele yao kuna basi la rangi ya samawati na manjano, iliyopaki kando ya barabara. Nyuma yao kuna miti mirefu na majengo.

Abiria wanashuka kutoka kwenye gari la abiria almaarufu kama matatu lenye rangi ya samawati. Watu wanatembea kando ya barabara iliyo na miti na majengo. Matatu imepambwa na mchoro iliyoandikwa God Jesus nyuma.

Hii ni barabara pana yenye magari machache na majengo marefu yakionekana kwa mbali. Upande moja wa barabara, una uzio unaotenganisha magari na mazingira mengine. Anga linaonekana wazi kuashiria hali ya hewa nzuri.

Hapa ni sokoni penye shughuli nyingi. Watu wanatembea na kufanya biashara na bidhaa mbalimbali zinaonekana zikilowa. Kuna majengo ya maduka nyuma, na mandhari inaonyesha uhai wa maisha ya kila mtu katika eneo hilo.

Barabara pana yenye magari yakitembea pande zote mbili. Kuna daraja la waenda kwa miguu likivuka barabara. Mataa za barabarani zikiwasha njia. Eneo linaonekana kua la mjini, labda jijini Nairobi Kenya.

Hii ni matatu ya metro trans ikiwa imesimama kando ya barabara ikiwa na bango lenye 111, pengine inaonyesha njia yake. Watu wanaonekana wakipita na kusimama karibu, wengine wakiwa na mabango yanayoonyesha maelezo ya usafiri. Ni eneo lenye pilikapilika likionyesha maisha ya mjini na usafiri wa umma.

Shughuli za jiji zikiendelea. Basi la abiria la rangi ya waridi likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Watu wanatembea na magari mengine yanaonekana mbali. Namba ya gari wa usajili KCE 216B inaonekana wazi nyuma ya basi.

Basi la abiria limejaa watu, wengine wakishuka na wengine wakiingia. Hali inaonekana kua na pilka pilka, kama vile kituo cha basi maarufu hapa jijini. Magari mengine na miti pia, yanaonekana nyuma.

Hapa unaona kituo cha matatu au basi ndogo. Watu wamekusanyika karibu na gari hilo, baadhi wakiwa wamevalia fulana ya rangi ya zambarau na manjano, labda wakiwakilisha chama cha usafiri au wakifanya kazi ya kueleza abiria. Kuna pilkapilka za abiria na wasafiri huku majengo yakionekana kwa nyuma. Hii ni taswira ya kawaida ya kituo cha usafiri wa umma.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini ikiwa na magari, mabasi na malori mengi. Kuna lori ya rangi ya samawati lililobeba mifuko mingi na Lori jingine refu ya kijani. Upande wa kulia kuna mabasi mawili ya abiria ya rangi ya manjano na samawati. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima na majengo.

Huu ni mtaa wenye pilka pilka ya magari na watu. Kuna gari nyeupe iliyotumika kama Shuttle , ya kwenda Nakuru, kama inavyoonekana kwenye bango la juu. Barabara linaonekana yenye shughuli nyingi, huku magari mengine na watu wakipita. Duka la dawa la Rosanna Pharmacy, linaonekana likiwa mbali. Hii ni taswira halisi ya mazingira ya mjini.

Hapa, kuna matatu nyeupe imesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Magari mengine na watu wanatembea karibu, wakionyesha msongamano wa mjini. Matatu hiyo ina maandishi Isuzu mbele ikionyesha aina ya gari, na mandhari ya kawaida ya usafiri ya umma katika jiji la Kenya, ikiwa na majengo marefu, kwa nyuma.

Basi ndogo la abiria maarufu kama matatu lenye rangi ya kijani na manjano likiwa limeegeshwa barabarani. Mbele ya matatu kuna kibango chenye majina ya maeneo kama vile riruta na benedikta. Watu wengi wamesimama jirani basi hilo na barabarani kuna nguzo ndogo ya rangi ya nyeupe na nyeusi.

Watu kadhaa wamekusanyika karibu na matatu kadhaa baadhi zikiwa zimepambwa na rangi na michoro. Mbele kuna mtu ameketi chini ya mwavuli. Nyuma kuna kituo cha mafuta cha, total energies, na mabango mbalimbali. Mazingira yanaashiria shughuli nyingi za mjini na usafiri wa umma huku magari yakingojea au yakishusha abiria.

Hii ni basi dogo la abiria, au matatu lenye rangi ya kijivu, na zambarau, ikiwa limeegeshwa, barabarani, kuna ishara iliyoandikwa PROMINENT TEAM PETITION . Watu wanaonekana karibu na basi, na ishara zingine za bei, au matangazo zinaonekana nyuma, inaonekana kama tukio la kawaida la usafiri jijini.

Kuna mabasi mawili ya abiria ya MetroTrans yakiwa yamesimama karibu na barabara yenye vumbi. Kuna watu kadhaa wanatembea mwanamke mmoja akiwa karibu na basi la meli. Majengo na miti yanaonekana nyuma. Inaonekana kama kituo cha basi au eneo la kupakia abiria.

Hapa tunaona barabara yenye shughuli nyingi magari kadhaa yakionekana yakitembea au kusimama kuna jengo kubwa la zamani lenye rangi ya kahawia na watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara kuna pia matatu na basi zikionekana waziwazi.

Tunaona basi la abiria la samawati na kiasi la kijivu likiwa linatembea barabarani au kusimama , ndani ya gari lenyewe lina abiria kadhaa . Nyuma yake Kuna miti na majengo yanaonekana na Kuna pikipiki zimesimama kwa mbali.

Huu ni uwanja wa mabasi au matatu ambapo magari mengi ya abiria yame engeshwa na mabasi ya rangi tofauti kama vile njano na meupe yakionyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma. Nyuma wa mabasi kuna majengo na miti ikionyesha mazingira ya mjini au karibu na mji, ni sehemu muhimu wa usafirishaji wa watu nchini Kenya.

Mifereji mikubwa ya chuma, imejipanga ikishuka chini ya mteremko wenye miti minene. Mifereji hiyo inaonekana kutumika kusafirisha kiasi kikubwa cha kumiminika, labda maji kwa ajili ya uzalishaji wa nishati. Mandhari yanazunguka miundombinu hiyo yanaashiria eneo la asili lenye mimea mingi.

Kundi la watu, baadhi wakiwa wamevalia sare za kijeshi au polisi, wamekusanyika eneo fulani. Mbele ya umati huu, kuna mwili uliofunikwa kwa shuka na vitambaa. Mmoja wa kundi hilo ameketi karibu na mwili huo. Mandhari inaonyesha tukio zito au uchunguzi unaohusisha askari na raia.

Mirija mingi mirefu nyeusi yenye msitari wa samawati imerundikwa kwenye ardhi yenye mchanga. Mirija hiyo inaonekana kuwa tayari kwa matumizi katika ujenzi au mradi wa miundo mbinu. Nyuma ya mirija kuna baadhi ya majengo na vifaa vya ujenzi vinavyoonekana.

Umeko wa udongo uliovurugwa na kuchanganya unaonekana kwa karibu ukionyesha dalili za shughuli za ujenzi au uendelezaji. Vifaa vya ujenzi kama bomba au waya unaonekana vikichomoza kutoka kwenye udongo huku. Nyuma kuna kuta za mawe au matofali zikipendekeza. Eneo hili linaendelezwa karibu na majengo yaliyopo au yanayojengwa.

Chemi chemi nzuri ikiwa na maji yanayoruka, huku nyuma kukiwa na majengo ya zamani yenye usanifu wa kipekee. Mandhari inaonekana kuwa ya jiji lenye historia na utulivu. Maji yanayoruka, kutoka chemi chemi, yanatoa hisia ya uhai na furaha.

Bomba la nyaya mbalimbali zimeunganishwa kwenye ukuta wenye giza zikionyesha miundo mbinu ya viwanda. Kuna vifaa vya kupima shinikizo na vidhibiti vingine vinavyo ashiria vifaa changamano. Miundo hii ya chuma iliyo unganishwa inaeleza utendaji wa kimakinika.

Mabomba mengi meusi yamelazwa kwenye ardhi ya udongo. Mabomba haya yanaonekana kutumika kwa mradi wa ujenzi au mindo mbinu. Nyuma majengo kadhaa yanaonekana chini ya anga la jua.

Mabomba ya chuma yaliyowekwa kwa mabano nyekundu yanaonekana, na bavu nyekundu ikiunganishwa. Mabomba haya yanaonesha mfumo wa mabomba ya kisasa, labda kwa ajili ya usambazaji wa maji au gesi. Mandhari ya nyuma yanaonesha dirisha linaloakisa mwanga.

Rundo kubwa la takataka limechapakaa katika eneo wazi likionyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira. Kuna miti na majengo yasiowazi kwa mbali, yakionyesha kuwa eneo hii linaweza kuwa karibu na makazi ya watu. Hali hii inaleta wasiwasi kuhusu usafi wa mazingira na afya ya umma.

Bomba jeusi la maji lenye valve nyekundu. Bomba linaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa kuzuia moto au usambazaji wa maji ndani ya jengo.

Mabomba makubwa manne ya rangi ya samawati yaliyopinda yalitokeza kutoka ardhini yakiwa na valve na viunganishi vya chuma. Yanatoa hisia ya miundombinu mikubwa labda mfumo wa maji au mafuta. Yamepangwa ku usawa kwenye jukwaa la saruji na jengo la chuma linaonekana nyuma.

Mabomba marefu yamelala chini kwenye ardhi chafu. Yanaonekana kuwa tayari kutumika. Yamepangwa kwa usawa baadhi yakiwa yamewekwa juu ya mengine yakionyesha kuwa ni sehemu ya mradi mkubwa. Mtu anaonekana kidogo upande wa kushoto juu akionyesha kiwango cha mabomba. Ni wazi kabisa kuwa ni vifaa vya ujenzi.

Hapa ni jijini au karibu na mjini. Majumba yamejengwa na matofali na paa ya mabati, karibu na manyumba yenyewe kuna matangi ya kuhifadhi maji. Hii inaonyesha kwamba sehemu hio ni sehemu kavu kwa hivyo watu wanahitaji kuwa na matangi ya kuhifadhi maji.

Hapa kuna mtazamo wa juu wa barabara nyembamba iliyojaa takataka na uchafu. Watu watatu wanaonekana wakitembea kwenye barabara hio huku upande wa kushoto kukiwa na ua uliotengenezwa na mabati ya kutu. Upande wa kulia kuna miundo isiyokamilika na kamba zilizoning'inia kuashiria eneo lenye maendeleo duni au ujenzi.

Mabomba makubwa mengi ya chuma, yamerundikwa juu ya ardhi chafu, yakionekana kua yamechoka na kutumika. Yanafichwa na miti na majani nyuma. Mabomba yana rangi ya nyeusi na kijivu iliyofifia, na baadhi yakiwa na kutu kidogo, yanaonekana kua tayari kwa matumizi ya ujenzi.

Majumba meusi ya jikoni yaliyo na bomba ya maji yanatiririka taratibu kwenye sink . Kuna chombo kidogo cha maua. Maua yenyewe ni ya rangi ya zambarau. Nyuma kuna madirisha na vitu vingine jikoni vikionyesha nuru ya asili.